Hii ni wali ambayo bado inaedelea kuiva inaonekana mtu amepika wali , ameweka kwenye moto anaongojea wali imalize maji ili aweze akule vizuri.

Katika picha hii tunaona mama mmjoa, anaonekana kufanya biashara ya kulima mandizi, anaonekana ametoa ndizi zake na kuitengeneza ili aitoe maganda ya ndizi zake.

Picha hii inaonyesha kuwa kuna watu wanafanya usafishaji wa ng'ombe kwenye ngozi. Wanafanya usafishaji kutokana na ng'ombe kuchafuliwa na matope wakati wanalala. Inaonekana kufanyiwa kwenye ngozi.

Ambayo inaonekana ni mtu anafanya biashara au ukulimaji wa ndizi. Anaonekana anaonekena kuwa ni.

Katika picha hii naona mkulima anatamani kufuka ngombe huyu mkulima anaweka dawa kwenye ngozi ya ngombe yao anaonekana kuwekea dawa ngozi hili azuie ugonjwa.

Katika picha hii, inaonekana kua ni ngombe wanapelekwa kuwekwa dawa ya kutoa vidudu flani kwenye mahali pa kuweka ngombe.

Katika picha hii inaonekana kuwa kuna mandizi mingi yamepangwa kwa utaratibu. Inaonekana ni kwenye sokoni watu ambao wanafanya biashara ya kuuza na kununua ndizi. Inaonekana ni wakulima hodari wanafanya kazi za ukulima vizuri.

Katika picha hii inaonyesha shamba la mkulima fulani, huyo mkulima ,anafanya kazi ya kulima mandizi ukiona vizuri picha hii ni shamba imejaa mandizi, inaonekana mkulima huyu anafanya bidii katika kulima.

Katika picha hii inaonekana ni mtu aliye pika ugali anonekana ameweka moto Kwa joko motoni ukali inaendelea kupika inaonekana kuwa hii ugali hiki karibu kuifaa vizuri kutokana na uko.

Picha hii inaonyesha watu wanaofanya kazi ya kulima hawa wanaonekana kutoa mbegu zao kwenye shambani na kuja kuitengeneza vizuri ili waweze.

Huyu ni mkulima anayefanya kazi ya kuchunga ng'ombe katika nyumba yake, mkulima huyu anaeka dawa kwenye ngozi ya ng'ombe.

Hii ni picha inaonyesha biashara ya mtu. Hii ni biashara ya kuuza ndizi inaonekana kuna watu wengi ambao wanafanya biashara hii au ambao wanakuja kununua. Pia naona magari ambazo wanakujia hizi mandizi ili waweze kupeleka pale sokoni.

Katika picha hii naona mwanamke mmoja anaye kamua naonekana kupenda kufanya kuchunga ng'ombe ya maziwa na kama kukama maziwa mingi iliyo.

Hawa ni wakulima ambao wanafanya biashara yao. Wanaonekana katengeneza kitu fulani kwenye motoni na wanaonekana kushika vizuri.

Katika shamba hili na kwa hili picha inaonyesha kuwa shamba la mkulima fulani ambaye anafanya kazi vizuri kazi yake ni kulima na kupanda mandizi. Ukiona vizuri katika shamba hili mkulima huyu amepanda ndizi kwa wingi anaonekana kufanya bidii sana.

Katika picha hii naona ngombe moja, mbili, tatu, nne. Hawa ni ngombe inaonyesha kuwa kuna mtu anayewalisha kwa ajili ya kupata pesa kupitia maziwa, ng'ombe hawa wanaonekana ni ng'ombe wa kutoa maziwa wa hali ya juu.

Hawa ni watu wanaonekana kuchota chakula. Inaonekana ni wakati wa kukula. Watu hawa wamewekewa kwenye sahani chakula yao ya wakati wa kula.

Inaonyesha kuwa ndizi hii imelimwa na kuchungwa vizuri shambani kwa sababu imemea vizuri.

Hawa ni watu wanafanya biashara ya kuuza ndizi, wanaonekana ni wakulima ambao wanafanya kazi yao vizuri, wanauza ndizi.

Kuna ng'ombe ambao wanakula nyasi hao ng'ombe wanaonekana wamefugwa na mtu anayefanya bidii ya kufuga ng'ombe naona ng'ombe wameshibishwa vizuri.

Katika picha hii naona watu wawili pia naona mwingine nyuma anaona hawa wawili wanaume wawili wanakamua, hii inaonyesha picha ya mtu anayefanya biashara ya kuvuka ngombe ya maziwa.

Katika picha hii ninaona muuzaji mmoja wa ndizi, anaonekana anafanya biashara ya kuuza ndizi na anaonekana kuwa anapenda biashara ya kuuza ndizi, anaonekana pia ni mkulima wa kulima ndizi nyingi.

Huyu ni mtu mkulima ambaye anafanya ukulimaji wa kulima mandizi anaonekana kufunika kabla ya kutoa mimea nzuri.

Huu ni mjengo mkubwa wa kulisha ngombe, ngombe wamepewa chakula, imegawanywa hivi pande mbili, wengine wanakula kwenye kulia wengine ni kushoto.

Hapa kuna ngombe wengi mtu mmoja mwenye anaonekana kuwa yeye ndiye analisha hawa ngombe. Huyu mtu anafanya kazi yake vizuri ya kuchunga na kulisha ngombe ya kutoa maziwa.

Hizi ni mandizi inaonekana mtu huyu anafanya ukulimaji wa kupanda ndizi, pia ni mtu anapoenda kupanda miti kwa sababu kando kando yake miti mingi mno.

Ndizi huu bado ni mbichi, bado iko shambani, inaonekana imemea vizuri, mkulima mwenye ameipanda ameichunga kwa hali ya juu ili iweze kufika hapa.

Katika picha hii, naona watu wawili ambao wanafanya biashara ya kuuza maziwa. Pia, naona gari kubwa ya maziwa inaonekana kuleta maziwa ili yaweze kufikishia kwa watu ambao wananunua na wanauza.

Hapa ni watu wanafanya ukulimaji wa kupanda ndizi hawa ni watu ambao wanafanya kazi yao vizuri sana kwa ukulimaji wa kupanda ndizi.

Mtu huyu anaonekana kuchunga ng'ombe ,anaonekana kuwa anampea chakula Ng'ombe hawa. Kando yake Kuna miti kubwa kubwa.

Huyu ni mtu anaonekana anapika wali anaonekana kuiguza kama imeiva au la kwa hivyo ukiona wali huu haijaiva bado iko na maji.

Hapa kuna mtu anaonekana anafanya biashara yake, watu wawili wanabeba mzigo, sio mzigo ni mitungi ya kubeba maziwa.

Hawa watu wawili wanonekana wako kwenye duka wa kuuza na kununua maziwa, wanaonekana kua wameleta maziwa mingi mno na mitungi vya maziwa hapa ndani.

Hapa ni shambani, mahali mahindi imewekwa au umelimwa, mahindi moja ambayo imeonyeshwa imeharibika au iko na ugonjwa ya mahindi.

Huyu ni mtu ambaye anakamua ng'ombe, inaonekana anafanya ukulima wa kufuga ng'ombe wa kutoa maziwa, kwa sababu ukiona anakamua maziwa mingi mno.

Hili ni shamba shamba huu kuna mandizi, inaonekana kuwa mkulima ambaye anafanya kazi ukulimaji ya kupanda ndizi pado haliaivaa.

Hizi ni mandizi mbichi ambayo zimekatwa bado iko kwa shambani, Inaonekana huyu ni mtu anafanya ukulima wa ndizi, ndizi bado ni mbichi inapelekwa ili iweze kuiva.

Ndizi huu bado ni mbichi halijaiva, bado liko kwenye shambani, ila imetoa mimea yake au mbegu yake kwa njia nzuri sana, inaonekana imechunwa kwa hali ya juu.

Huyu ni ng'ombe, ng'ombe huyu ako kwenye mahali analala anakula kwa sasa. Ni ng'ombe ambaye anatoa maziwa kwa wingi sana.

Ndizi moja, mbili, tatu, nne. Inaonekana kuwa imeiva sio bado mbichi. Ndizi huu unaliwa kwa sababu imeiva vizuri.

Hili ni ndizi mbichi halijaiva, imetolewa maganda zake na mtu na ameshikilia kwenye mikononi mwake ili aonyeshane kuwa bado ni mbichi.

Huyu ni mkulima anayefanya kazi ya kufuga ngo'mbe , mkulimaji huyu anaweka dawa kwenye ngozi ya ngo'mbe yake.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi kwenye maabara. Anaonekana kupima kazi yake vizuri.

Hawa ni watu wawili ambao wanafanya kazi ya kuchunga na kulisha ng'ombe, ng'ombe hawa ni ng'ombe wa kutoa maziwa mingi mno kwa ajili ya kuuza.